Hii mafunzo ya kazi kuhusu sera za mahakama kutoka kwa tume ya kazi ya mahakama na ina muhuri wa Kenya ambao ilitolewa mnamo Mei tarehe ishirini na tatu mwaka wa 2023.

Hii ni ofisi ambamo shughuli za kazi zinaendelea ambamo mna watu kumi wengine ambao wanaendelea na shughuli zao nyuma tarakilishi na mmoja ambaye amevalia miwani anapeana maelezo kwa wateja ambao wanakaa kusikiza maelezo yake.